Kichupa kidogo cha plastiki ambayo ina tembe ndogo za manjano na vilevile kina kijikaratasi cha rangi chekundu ambayo inaipa maelezo ya jina ya dawa n kampuni inayoitengeza.